Hawa ni wanaume wanne waliovalia barakoa. Kuna mwanaume aliyevalia shati yenye rangi ya nyekundu na nyeupe amekuja kusaidiwa na wahudumu hawa wengine watatu ambao ni wahudumu wa huduma namba.

Mwanamke huyu ndiye jaji mkuu katika mahakama au koti kuu ya Kenya ambaye yeye huwasawazisha kesi zilizoletwa mbeleni kwake.

Hawa ni wanadada ambao wanacheza mpira wa voliboli, huku nyuma wameshabikiwa na mashabiki wao. Serikali imeweza kusaidia vijana na kina dada ili kuwapa nafasi ya kuweza kuonyesha talanta zao kupitia michezo.

Huyu ni rais wa Kenya na bibiye hapo kando aliyemshikia Biblia mkononi huku anaapishwa mbele ya watu katika serikali yake ya kuongoza.

Vijana hawa ambao wamevalia mavazi ya sare, huku wamebeba kikombe mkononi, huku wanashangilia ushindi wao, serikali inasaidia vijana na kuwaimarisha huku, kuwaendeleza kufanya michezo mbalimbali.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa ambacho hupewa kwa wazazi pindi tu wanapozaa mtoto wao. Cheti hiki huweza kupewa na serikali ili kuweza kujitambulisha mtoto wako kwenye serikali.

Kikundi cha kina dada ambao wamevaa sare za mchezo. Kina ashiria juhudi za serikali kuendeleza vipaji kupitia mashindano au klabu za mtaa.

Vitabu hivi vidogo ambavyo vimewekwa mezani ni pasipoti au pasi . Hizi hutumika kuweza kusafiri kutoka nchi moja hadi nchi nyingine.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda. Vijana hawa wamezingirwa na mashabiki wao wengi sana. Serikali inaashiria vijana na kuwapa fursa ya kucheza katika michezo mbalimbali.